Maandishi yaliyoko kwenye ukuta ni maandishi ya masomo. Maandishi haya ni ya watoto walioko shule na kazi watayoifanya wakitoka shule wakienda nyumbani.

Wanariadha hawa wanaonekana kukimbia. Mshindi wao yuko mbele kutoka Kenya aitwaye Kimani. Hapo nyuma kutoka Brazil, anaitwa Santos. Nayo wakimbiaji wengine pia wanawafuata.

Hili ni darasa. Lina madawati. Mbele yao iko chart ya kueleza masomo yao ya kisasa. Darasa hili lina viti na kila locker liko na kiti chake.

Wachezaji wa soka walemavu wanaonekana kutumia mashine zao ili waweze kukuwa na urahisi wa kucheza. Mashindano haya hufanyika hata hapa nchini Kenya ambazo watu hawa hukuwanga na urahisi wa kushiriki.

Jengo hili ni la ghorofa tatu ,chuma zinazotumia kuipea support ni chuma nyeusi, jengo hili limepakwa rangi nyeupe tena lina vioo vya kupendeza.

Wachezaji walemavu wa Kenya wamezivaa nguo rasmi zinazoonyesha rangi za Kenya. Nguo ambazo huvaliwa na wachezaji wanaozi.

Jengo hili la ghorofa lina stairs za kuenda juu. Kando ya hizo stairs pia ipo chuma nyeusi. Chini ya hili ghorofa lipo maua maridadi. Kando la maua pia ipo nyasi ya kupendeza.

Mahitaji ya maisha ya kila siku yameelezwa. Tunahitaji kuwa na chakula, maji, pahali pa kukaa, tunafaa kwenda shule, na tunafaa kutibiwa pia. Haya maelezo yanaonekana kwenye hili kitabu, ili tuweze kujua mahitaji yetu ya kila siku.

Mitungi hizi mbili za gesi ni mitungi zinazotumika kupeana gesi za kupika, hapo kando yao iko mitungi inayotumika kuzima moto. Hapa zimewekwa kwa kitengo cha kufungwa.

Mwanariadha wa timu wa Kenya , mwanariadha Kimani amevaa jazi yake rasmi ya ushiriki katika riadha ya watu wasioweza kuona anaonekana kuinua mikono yake juu ishara ya kupata ushindi.

Kitabu kinachotumika na watoto wa darasa la pili. Kitabu hii ambayo ni ya nyota ya kiswahili inawaeleza kanuni zinazofaa kiswahili. Kitabu hii limechorwa farasi wawili na kila farasi lina mtu linaloliendesha nyuma yake.

Nancy Chelagat Koech. Mwanariadha wa Kenya, ambaye ako na ulemavu wa kuona. Mwanariadha huyu, ambaye anashiriki katika mbio za elfu moja mia tano.

Kuta hili lina maandishi ya kufunza, siku mingi hizi kufanyika kwenye darasa ama kongamana la watu ili kuonyesha maelezo ama undani wa vitu fulani ili kupata mweelekeo ama kupata dini ya kitu ama jambo fulani.

Msichana huyu ambaye ni mwanariadha kutoka Kenya, anaonekana kubeba bango linaloonyesha kwamba, amekuwa mchaguliwa wa kushiriki katika olimpiki zilizofanyika Paris, mwaka wa elfu mbili ishirini na nne.

Hizi ni vitabu vya masomo. Vitabu hizi zimeandikwa naye John Habwe. Vitabu vya masomo katika shule ya msingi, ili waweze kupata ujuzi ama ujumbe unaofaa.

Watu hawa, wanaonekana ni wakenya. Mama huyu ambaye amekaa kwenye kiti cha mtu asiyeweza kutembea, ameibeba bendera ya kenya. Bendera hii lina rangi tofauti tofauti. Rangi ya kijani kibichi, rangi nyekundu, na vilevile rangi nyeusi.

Hizi ni dawati zinazotumika shuleni. Dawati hizi, kila mwanafunzi huketi katika dawati lake na ukiangalia mbele ya kila dawati, iko kiti cha kukaa.

Ghorofa lenye jumba tatu. Limeandikwa kila anayetembelea shule anafaa kupitia ofisi. Nyumba hii imepakwa rangi nyeupe na tena iko na vioo vya kisasa.

Mahali pa kupata burudani kwa watoto. Siku nyingi hapa huwa sehemu ambazo watoto huchezea wakiwa nyumbani ama wakiwa shuleni. Hizi ni mahali ambazo watoto hupata furaha wakicheza.

Helen Wawira, mzaliwa wa nchini Kenya. Anaonekana kukaa kwenye kiti, mahala ambapo anafanya mazoezi yake ya kuinua kilo mbali mbali. Mwanariadha huyu ana shida ya Spina.

Mwanariadha wa kushinda kwa kuogelea, ako katika pool ambayo mashindo haya yanafanyika, anaonekana kupata maelezo kutoka kwa mtu aliyekuwa nyuma yake.

Huyu ni mwanariadha wa Kenya Samuel Mushai. Anaonekana kuelekezwa na mwelekezi wake Jean Kipchumba. Mkimbiliaji huyu hukimbia mbio za mita elfu tano.

Msichana huyu anaonekana kuelekezwa katika mbio zake za riadha. Ukiangalia pale kando utaona kuna watoto wamekaa kwenye viti vya plastiki, na tena msichana huyu anayekimbia anaonekana kuelekezwa vizuri.

Kifutio cha ubao. Kifutio hichi cheusi na mshiko wake umetengenezwa na mbao. Hutumika kusafisha ubao kwa minajili ya maandishi mapya kuwekwa katika hilo ubao.

Kituo cha watoto wasioweza kusikia, kituo hiki ambacho ni ya watoto wa ulemavu wa kutosikia limepakwa rangi nyeupe kwenye ukuta na limechorwa sikio.

Hii ni kitabu inachotumika na watoto wa darasa la nne ili kupata somo lao na kuendeleza ujuzi wao wa huu lugha na ukiangalia vizuri itaonekana hadi mchoro ilioko kwenye nje ya kitabu utaona ni watoto wamechorwa wakiendelea na mchezo wao wa kila siku. Hii ni lugha la French watoto wanasoma kwa siku hizi.

Wanariadha wa ukimbizaji wa baiskeli. Wamezivaa nguo rasmi za Kenya. Vilevile wamezivaa kofia na kuendesha hili baiskeli. Mashindano haya hufanyika katika nchi mbalimbali.

Hii ni jengo la darasa ama jengo la shule, linaloonyesha michoro ya kusoma kama vile vimechorwa wanyama na ukiangalia kwa milango pia yamewekwa michoro mingine, ili watoto waweze kupata mienendo na ujuzi ya hali ya juu, kwa masomo yao wanayosomea, ili wasiwe na tatizo.

Viti ziko katika darasa la masomo. Zimepangwa kwa utaratibu kwa minajili ya kukaliwa na wanafunzi, ili kupata masomo katika hili darasa. Wanafunzi hukalia hizi viti, ili waweze kuandika na kuelewa wanazofunzwa.

Hili ni jengo la ghorofa. Ghorofa yenye mijengo mitatu, limepakwa rangi nyeupe na vilevile vioo pia nyeupe. Kutokea ndani kumewekwa kioo ambazo zinaonyesha umaridadi wa nyumba.

Hili ni darasa la mafunzo la kompyuta. Hii hufanyika kwa masomo ya kisasa ambao wanafunzi hutumia kompyuta kuweza kupata masomo ya kisasa. Ukiangalia kwenye kila meza utaona kuna mouse na keyboard inayotumika kwa masomo hii.

Kitabu hii imepigwa chapa na wana Longhorn. Hili ni kitabu ya watoto wa darasa la saba. Kitabu hii ni kitabu ya kufanya ya Kompyuta Science .

Juu ya meza hii kuna kompyuta. Vilevile kuna kikombe cheupe ambacho kimebeba kalamu. Mbele ya hili meza kuna kiti ya kukalia ambayo laptop imewekwa juu. Ukiangalia hapa juu vizuri ya meza utaona kuna cellotape na vilevile kuna vitabu.